Watu ambao wanatembea kwenye zizi la ngombe lililojengwa Kwa kutumia chuma na mabati. Ngombe wa rangi nyeusi na nyeupe wanakula. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani , mawingu yako angani.

Watu ambao wako sokoni. Muuzaji mmoja amefunga kitambaa kichwani. Amevalia blausi ya rangi nyekundu, anashikilia ndizi ambazo ni za rangi ya manjano zimeiva. Watoto wengine wamesimama kando. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani eneo hii.

Pikipiki ambayo iko barabarani imebeba mizigo kama vile maziwa na gunia anayeendesha amevalia kofia ya chuma , kuna magari mengine , miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Mama mkongwe ambaye amefunga kitambaa kichwani, mkononi ako na ndizi ambayo anakula. Ndizi zingine zipo juu ya gunia ambazo zimeiva ya rangi ya manjano, mtu mwingine amesimama amevalia mavazi ya kijani.

Ndizi ambazo ni za rangi ya kijani. Watu watatu ambao wameketi kwenye magunia ya rangi nyeupe. Wengine wamesimama. Jumba, mawingu ya rangi ya samawati. Miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Mkulima ambaye amevalia shati ya rangi ya bluu amesimama, ngombe wanne wa rangi nyeusi, mmoja rangi nyeupe wako kwenye kizizi chao ambacho kimejengwa kwa mbao na paa ya nyasi. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Mwanamke ambaye amevalia blausi ya rangi nyeusi na sketi, yuko shambani na ndizi ya rangi ya kijani. Nyumba ambayo imejengwa kwa udongo na paa ni la mabati. Anga ambayo ni ya rangi ya samawati.

Mukulima wawili mmoja ameinama, mwingine amesimama akiwa amevalia suruali ya rangi ya kijani, koti na, buti ya rangi nyeusi, ngombe wako kwenye zizi, kuna wanao kamuliwa kwa kutumia mashine.

Mkulima ambaye amevaa kofia na shati ya rangi nyekundu, suruali ya rangi nyeupe na vazi inayozuia suruali isidondoke amejishika kiuno. Kuna migomba ya ndizi ambayo ina mikungu ya ndizi.

Wakulima wawili ambao wameinama wanakama ng'ombe wakiwa kwenye zizi la ng'ombe. Ndoo ya rangi ya samawati na nyekundu ipo chini. Kuna watu wamesimama ambao wanatazama hao ng'ombe.

Wanawake wawili wanagawa maziwa, moja ameketi akiwa amejishikilia mikono amefunga kitambaa kichwani, mwingine amembeba mtoto, kunaa nyumba ambao umejengwa kwa udongo.

Mwanaume aliyavalia kofia anafunga mitungi ya maziwa kwenye pikipiki, gari limeegeshwa nje ambapo watu wamesimama kando. Kuna mti ambao una matawi ya rangi ya kijani, na posti ya stima.

Mkulima ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeusi na kofia nyekundu anamkama ng'ombe. Maziwa yako kwenye mtungi. Nyumba ya ng'ombe imejengwa kwa mbao. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu watatu ambao wanasikiliza maelezo kutoka kwa mwanamume aliyevalia koti ya rangi nyeupe. Mwanamke mmoja amevaa miwani, amesuka nywele, ana hereni sikioni na mkoba mabegani. Mwanamume ako na miwani. Mwanamke mwingine ameshikilia fimbo ana saa mkononi.

Ng'ombe amabye ako kwenye zizi lake anakula. Mitungi ya rangi nyeupe na manjano iko chini. Kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani na miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani. Mawingu yako kwenye anga.

Ngombe ambaye ni wa rangi nyeupe na nyeusi amefungwa kamba kichwani, anakamwa kwa kutumia mashine, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, zamadi iko chini.

Ngombe wa rangi nyeusi na nyeupe, wako kwenye zizi lililojengwa, kwa kutumia chuma na mabati, wanakula nyasi, kuna mkulima ambaye ameinama amevalia kofia ya rangi nyeupe, na buti ya rangi nyeupe.

Mkulima ambaye amevalia kofia na koti rangi ya manjano amebeba pampu ya rangi manjano mgongoni akimyunyizia ngombe wa rangi nyeusi dawa . Zizi limejengwa kwa mbao na mabati, kuna miti ambayo ina rangi ya kijani .

Watu wawili ambao wamesimama, mmoja amevalia kofia ya rangi ya manjano, mwingine anamwaga maziwa kwenda kwenye mtungi ulio kwenye pikipiki. Kuna nyasi ya rangi ya kijani na miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Muuzaji ambaye amebeba mkungu wa ndizi uliyoiva, ndizi zingine zipo kwenye gunia . Kuna mti ambayo una matawi ya rangi ya kijani, mawingu yako kwenye anga.

Mkulima ambaye amevalia mavazi ya rangi ya kijani na buti ya rangi ya nyeusi anakama ngombe aliyefunua miguu, ndoo ya rangi nyeupe ipo chini kwenye zizi hilonla ngombe, kuna ngombe ingine mona amesimama mwingine wamelala.

Watu wawili ambao ni wanaume wanaosha ng'ombe maji yanatoka kwenye mfereji, ng'ombe wa rangi nyeusi anasimama nje kuna tenki ya rangi nyeusi na miti ambayo ina rangi ya kijani.

Mkulima ambaye ako shambani ameshikilia mgugu wa ndizi ambao haujaiva uliyo kwenye mgomba wa ndizi, na mti ambao unasaidia mgomba wa ndizi usianguke, nyumba iliyojengwa ipo kando.

Ngombe watano wa rangi nyeusi na nyeupe wanakula, ngumba ambayo imejengwa kwa mabati, nyasi ya rangi ya kijani, mti ambao una matawi ya rangi ya kijani, mawingu ya rangi ya samawati.

Watu wawili wamevalia koti ya rangi nyeupe na buti rangi nyeupe. Mmoja ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani, wengine wamesimama wakipika kutumia jiko na sufuria, jumba hilo lina dirisha.

Mkulima ambaye ana shungi la nywele amebeba pampu kwenye mkongo akinyunyuzia ngone wa rangi nyeupe dawa. Kuna watu wengine ambao wanatembea , uwanja Una miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na nyasi.

Mkulima ambaye ameshika jembe mkononi, anapanda mgomba wa ndizi. Watoto wamesimama kando yake wakitazama, kuna miti ambayo ina rangi ya kijani, nyumba iliyo na paa ya mabati na pikipiki.

Mwanamke mmoja amesuka nywele ameinama akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi ambao ni wa rangi ya kijani haujaiva, wanawake wengine wameketi wengine wamesimama, kuna mikungu mingine ilio chini.

Mikungu ya ndizi, ambayo haijaiva ni ya rangi ya kijani. Kuna jumba ambalo liko na mabati. Anga ya samawati inaonekana. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu wawili ambao wamevaloa kofia za rangi nyeupe, barakoa na koti nyeupe wanamwaga maziwa kwenye kichungi cha rangi ya manjano. Kuna mashine, chumba hicho kina mlango na maziwa ingine iko chini.

Mkulima ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na viatu vya rangi nyeupe amesimama kando ya ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi, kuna chuma ambayo ni ya rangi ya kijivu na anga ya samawati.

Mkulima ambaye amevalia kofia na koti ya rangi ya manjano. Ana pampu ya rangi ya manjano kwenye mgongo. Akinyunyizia ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe dawa, ambaye ako kwenye zizi lake. Kuna migomba ya ndizi ya rangi ya kijani.

Mtu ambaye anatabasamu anamwaga maziwa kwenye kichungi. Mitungi mingine ipo. Miti ya rangi ya kijani, jengo ambalo lina paa ya rangi ya kijani, mawingu na posti ya stima.

Ndizi ambazo ni za rangi ya kijani, kuna watu ambao wamesimama pale, pia kuna jumba ambalo liko na mabati, kuna watu ambao wameketi, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.